Hii ni miundombinu ya usambazaji wa umeme hasa nguzo kubwa za umeme wa juu wa voltage . Anga ni la bulu na lina mawingu machache meupe likionyesha hali ya hewa nzuri.

Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia mishati ya joto ardhi ,kuna mtambo mrefu unaoonekana mtambo huu ni wa kuchimba visima, unatumika kuchimba mashimo marefu ardhini ili kufikia hifadhi za mvuke ya maji ya moto chini ya ardhi.

Hiki ni kituo cha umeme kinachojulikana kama kituo kidogo cha umeme chenye miundombinu mikubwa ya usambazaji wa umeme. Kituo hiki kina minara mingi ya chuma na nyaya za umeme zinazopitisha umeme kwa voltage ya juu, pamoja na vifaa vingine kama vile transfoma na swichi zinazotumika kudhibiti na kusambaza umeme.

Hiki ni kituo cha kupunguza na kusambaza umeme. Kituo hiki kina transformer kubwa inayotumika kubadilisha kiwango cha voltage ya umeme kwa ajili ya usambazaji. Kutuo hiki ni muhimu katika mtandao wa umeme kwani husaidia kudhibiti na kusambaza umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi kwa watumiaji.

Hiki ni kituo cha kupoza umeme, chenye miundo mbinu ya chuma inayobeba nyaya na vifaa vya umeme kama vile vipoza moto na vihami. Kuna wataalamu wawili, waliovalia mavazi ya usalama wanaofanya kazi karibu na miundo hii.

Hiki ni kutuo cha kupoza umeme. Kituo hiki hutumika kubadilisha kiwango cha voltage ya umeme kwa madhumuni ya kusafirisha na usambazaji. Kituo hiki kina minara ya kusafirisha umeme, transfomer na vifaa vingine.

Hapa ni kituo cha umeme ambacho kina vifaa vya kusambaza umeme ikiwemo transformer kubwa na miundo mbinu ya nyaya za umeme. Kituo hiki kimetengenezwa kwa ajili ya usambazaji wa umeme.

Hili ni Bwawa na Masinga na Kituo cha umeme wa maji cha Masinga. Bwawa hili liko kwenye Mto Tana, mto mrefu zaidi nchini Kenya, na linatumika kuzalisha umeme na kudhibiti maji.

Huu ni mnara wa usambazaji wa nguvu za umeme mradi huu unahusisha ujenzi wa laini ya usambazaji ya umeme kati ya Ethiopia na Kenya lengo la mradi huu ni kuwezesha biashara ya umeme na kuimarisha usambazaji wa nishati katika kanda ya afrika mashariki.

Hii ni mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme kwa kutumia makaa ya mawe. Mitambo hii ina vifaa vya kisasa na teknolojia ya hali ya juu, inayolenga kupunguza utoaji wa hewa chafu na kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa umeme.

Hapa ni kituo cha umeme wa joto-ardhi cha Olkaria nchini Kenya. Ni kituo cha kuzalisha umeme, kwa kutumia nishati ya joto-ardhi ambayo hutumia mvuke unaotaka ardhini kuzungusha mitambo ya kuzalisha umeme.

Hapa ni mahali ambapo stima huwa imehifadhiwa. Stima hutolewa hapa na kupelekwa kwenye maeneo mbalimbali ili kuwasaidia wakaazi wa nchi yetu kuwa na stima wanayotumia kufanya mambo tofauti tofuti kama kuona rununu, kupikia ama pia kutumia kama mwangaza.

Hapa ni kituo cha stima, mahali ambapo, panatumika kama sehemu ya makutano, ambapo stima hubadilishwa, inathibitishwa, na pia inasambazwa, kwa wananchi. Mahali kama hapa ni kwa muhimu sana, kwa wananchi, kwa sababu inapea wananchi, pia riziki, na kuwasaidia kupata, chakula cha kila siku.

Hii ni kampuni moja kubwa sana katika jiji kuu la Nairobi. Kampuni hii inafanya makosa, kwa sababu inaachilia moshi wenye ndutu yenye sumu kuenda hewani. Ndutu hili linapopatana na mvua, linasaidia kuwa na mvua ambao hausaidii watu na una madhara mengi sana.

Huyu ni punda milia aliyesimama karibu na miti, pundamilia ni mamalia wa kiafrika wanaojulikana kwa milia yao nyeusi na nyeupe, inayofanana na mistari. Punda milia huishi katika makundi na wanajulikana kwa uhamaji wao wa kutafuta chakula na maji.

Hii ni njia ya mbao, iliinuka, inayopita katikati ya mazingira yenye mimea mingi ikiwemo miti ya minazi na misitu. Njia hii iliyo karibu na hifadhi ya kitaifa ya Nairobi inaruhusu wageni kutembea na kuona wanyama pori mbalimbali na katika makazi yao ya asili.

Hili ni eneo la kijani kibichi , pengine bustani au hifadhi, lenye miti mikubwa na nyasi iliyokatwa vizuri. Kuna benchi mbili zilizowekwa pamoja kwa ajili ya kukalia. Eneo linaonekana kuwa tulivu na la asili.

Haya ni mandhari ya makazi duni. Kuna njia za reli zinazopita katikati ya makazi haya na watu wanatembea kando ya reli hizi. Eneo hili lina uchafu na maji machafu kuashiria hali duni ya usafi na mazingira.

Huyu ni mtu anayekimbia kwenye njia ya udongo iliyojaa majani yaliyokauka katikati ya msitu mnene. Njia hii inaonekana kupinda kidogo na imezungukwa na miti mirefu na majani mengi. Mtu huyu amevalia nguo zake za kukimbilia.

Huyu ni mfanyakazi wa kampuni ya maji na usafi wa mazingira aliyevaa sare za kazi na kofia ya njano. Amechuchumaa kando ya bomba kubwa akionyesha umakini akionekana kuichunguza au kuifanyia matengenezo. Bomba limelala chini kwenye mtaro uliochimbwa ardhini ukiashiria mradi wa ujenzi au ukarabati wa miundombinu ya maji.

Hapa ni kituo cha kulelea ndovu nchini Kenya. Kuna mtu anayelisha ndovu mdogo maziwa ya chupa. Nyuma kuna ndovu wengine wadogo na watu wanaotazama. Mandahri yanaonyesha eneo lenye udongo, miti na mimea michache.

Kuna njia ya udongo inayopita katikati ya eneo lenye miti na mimea mingi inayofanana na bustani au misitu ndogo. Inaonekana kama sehwmu ya Nairobi Aboretum eneo maarufu ya kijani kibichi huko Nairobi Kenya inayojulikana kwa kuwa na njia za kutembea na mimea mbalimbali.

Huyu ni mwanaume anayebeba gunia kubwa huenda la makaa begani mwake akivuka eneo penye tope au maji machafu katika mazingira yanayoonekana kama makazi duni au mtaa wa mabanda.

Hili ni eneo kubwa lililofunikwa na rundo la takataka, hasa takataka za plastiki, zikionyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira na usimamizi mbaya wa taka. Hili ni eneo lililoathiriwa sana na uchafu wa plastiki.

Hili ni eneo la makazi duni linalofanana na makazi ya Kibera huku mjini Nairobi. Nyumba zimejengwa kwa vifaa visivyo rasmi kama vile kuta za udongo na paa za mabati. Nyumba zimebanana na zinaonekana kuwa na nafasi ndogo.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama kiboko. Huyu ni kiboko mdogo. Kiboko huyu anaonekana amesimama kwenye ardhi yenye matope na mimea michache akionyesha sifa zake za kipekee kama vile ukubwa wake mdogo ikilinganishwa na kiboko wa kawaida.

Hili ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kawaida na mmoja akiwa amevalia koti la machungwa wakishughulika na mkokoteni uliojaa taka. Mkokoteni huu unaonekana kuwa mzito na una magurudumu yanayofanana na yale ya reli.

Huyu ni mnyama anayeitwa Simba. Huyu ni simba mchanga, akiwa ndani ya uzio wa chuma, au wavu, katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama. Simba amelala chini, na anatazama mbele.

Huyu ni mnyama anayeitwa swala na anakimbia kwenye nyasi ndefu. Swala huyu ana pembe zilizojipinda nyuma na ana rangi ya kahawia iliyokolea mgongoni na nyeupe chini ya tumbo. Yupo katika hifadhi la wanyama na anakimbia kwa uhuru.

Haya ni mazingira ya nje labda katika eneo la makazi duni au vijijini. Karibu na ukuta uliotengenezwa kwa mabati kuna ndoo kadhaa za plastiki za rangi tofauti zilizopangwa chini na baadhi zikiwa na nguo ndani yake.

Hili ni eneo lenye makazi duni ambalo limeathiriwa na mafuriko kutokana na mvua mkubwa. Kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo imara huku moja ikiwa imeinuka na kuonekana kana ghrorofa mbili.

Haya ni mandhari ya kipekee ya hifadhi ya taifa ya Nairobi, ambapo wanyamapori kama vile nyumbu na nyati wanaonekana wakila nyasi huku nyuma yao kukiwa na majengo marefu ya jiji kuu la Nairobi.

Huu ni ujenzi wa mradi mkubwa wa miundombinu unaofanyika. Hasaa inaonekana ni ujenzi wa miundombinu ya maji kama vile hifadhi ya maji au mtaro wa kupitisha maji kutokana na fomu za zege na scaffolding zinazoonekana. Kuna kreni kubwa inayotumika kuinua vifaa au zege. Kuna wafanyikazi kadhaa waliovalia nguo za usalama kama helmeti.

Haya ni makazi duni yaliyojengwa kando ya mkondo wa maji. Maeneo haya ni maeneo ya makazi yasiyo rasmi kama vile mathare na kibera yaliyomo jijini kuu ya Nairobi Kenya. Nyumba zimejengwa kwa vifaa rahisi kama vile mabati na mbao

Huyu ni mjusi wa aina ya Red Headed rock agama ambaye pia anajulikana kama Rainbow agama kutokana na rangi zake angavu. Mjusi huyu anakichwa chenye rangi nyekundu na mwili wa bluu.

Haya ni mazingira yaliyochafuliwa labda mto au mfereji unaopita katikati ya eneo lenye makazi ya watu pengine kitongoji duni ambapo taka nyingi zimetupwa na mimea imekua kando kando.

Haya ni makaazi yasiyorasmi au mtaa wa mabanda unaojulikana kama kibera. Kuna nyumba zilizojengwa kwa vifaa vya kiasili zikiwa na paa za mabati na zimejengwa karibukaribu kwenye mteremko. Kuna mto unaopita wazi katikati ya makaazi haya.

Haya ni mazingira yaliyochafuliwa karibu na mito kwenye makazi au eneo la makazi duni. Kuna watu wanaosha mifuko ya plastiki ambayo ina uchafu mwingi. Kando ya mto kuna mimea na nyumba zilizojengwa kwa vifaa visivyo imara na hii inaonyesha hali ngumu ya maisha.

Huyu ni mwanamke anayechota maji kutoka kwenye bomba la nje, katika eneo la makaazi duni. Maji yanachotwa kwenye ndoo na vyombo vingine, vilivyowekwa chini. Nyuma ya mwanamke huyu, kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati duni na pia mazingira yanaonekana kuwa na uchafu au vifaa vinavyotawanyika ardhini.

Huyu ni mnyama anayeitwa tembo. Tembo ni mnyama ama ni wanyama wanaoishi katika jamii au katika makundi yanayoongozwa na tembo jike mkuu. Tembo wote wa Afrika wa kiume na wa kike wana meno ya pembe, pia wana masikio makubwa sana.

Hili ni kundi la pundamilia katika eneo lenye nyasi nyingi linalofanana na tambarare za savannah .Pundamilia huwa ni wanyama wa muhimu sana kwa sababu wao huwa ni kivutio kikubwa cha watalii. Watalii wanapokuja nchini kwetu wao huweza kutuletea pesa na kusaidia uchumi wetu.

Hili ni kundi la punda milia katika eneo la wazi lenye nyasi na njia ya udongo. Huku nyuma kukiwa na mandhari ya jiji yenye majengo marefu. Mazingira haya ni mazingira ya hifadhi ya taifa ya Nairobi ambapo wanyama pori wanaishi karibu na mandhari ya jiji.

Huu ni ukuta wenye mchoro mkubwa wa uso wa mwanaume ulio wa sanaa ya grafiti. Kuna magari mawili yaliyoegeshwa mbele yake. Gari moja ni Toyota Corolla ya rangi ya fedha na lingine ni SUV nyeusi.

Huyu ni mwanamke na mbwa wakifurahia katika mazingira ya asili. Mwanamke ameketi kwenye blanketi akimwangalia mbwa wake ambaye amelala karibu naye. Hili ni eneo lenye miti mingi na mimea na mandhari ya asili.

Huu ni ukumbi mkubwa wa ndani, ambao ni uwanja au ukumbi wa michezo, wenye viti vingi ya watazamaji. Kuna sakafu ya mbao iliyong'aa, kuna watu wanne waliovaa sare zenye milia miekundu na nyeupe, wakifanya maonyesho ya sarakasi.

Hapa kuna twiga watatu. Twiga ni mnyama ambaye huwa ni kivutio kikubwa kwa watalii wa hapa nchini na wa nje ya nchi. Wanyama hawa huwekwa kwenye mbuga ya wanyama na watalii huweza kuja kuwaona na kwao hufurahia sana. Wako kwenye mazingira na rembo sana, kuna miti mirefu na pia kuna nyasi.

Huyu ni mwalimu au kiongozi aliyeshika mche wa miti na kuonesha wanafunzi jinsi ya kuupanda. Watoto hawa wamevalia sare za shule za na wako nje ya darasa zao. Mwnaume huyu amevalia koti jeupe na suruali ya buluu huku watoto wakiwa wamevalia sare za shule zilizo na marangi tofauti.

Hawa ni watu waliosimama katika eneo lililojaa mifuko mingi ya plastiki iliyotawanyika ardhini mifuko hii inaonekana kuwa ya rangi mbali mbali hasa buluu na kijani na inaashiria uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na taka za plastiki.

Huyu ni ndege anayeitwa mbuni. Mbuni huwa ni ndege mkubwa zaidi duniani anaweza kufika urefu wa hadi futi tisa na uzito wa kilo mia moja thelathini. Wana manyoya meusi na meupe kwa dume, na manyoya ya kijivu hudhurungi kwa jike na madume machanga.

Huyu ni mtu anayetembea katika eneo lenye miamba na mimea kama bonde na njia kavu. Mtu huyu amevaa nguo za samawati na anaonekana akipita katikati ya miamba mikubwa na mimea iliyokauka na mandhari ya milima au vilima vyenye miti mingi nyuma.

Hawa ni watu wawili wanaokusanya chupa za plastiki na takataka zingine zilizo karibu na mto au eneo la maji. Wako kwenye harakati za kusafisha eneo hili wakiondoa uchafu ulio mwingi sana.

Huyu ni punda milia anayetembea katika eneo kame lenye nyasi kavu na vichaka, likiwa na milima mikubwa nyuma. Punda milia huyu ana milia yake ya kipekee, ambayo ni sifa kuu ya mnyama huyu. Mandhari ya nyuma ya mlima, yanaashiria makazi ya asili ya punda milia.

Huyu ni mnyama anayeitwa simba. Simba amefungiwa katika buga la wanyama na hapa huwa analishwa. Pia kwenye buga hili watu na watalii hulipa kuja kumuona na pia wanafurahishwa na jambo hili.

Huyu ni mnyama anyeitwa nyani. Mnyama huyu ni aina ya tumbili wa dunia ya kale anayejulikana kwa mwili wake imara na mkia wake mrefu. Nyani huyu amesimama juu ya uzio wa mbao na nyuma yake kuna miti mirefu.

Hapa, kuna mwana wa ndovu ambaye anapewa maziwa na mfanyakazi wa mbugani la wanyama. Ndovu siku hizi wamekuwa wakilindwa kwa sababu wako hatarini ya kuwindwa na wawindaji haramu ambao huwawinda na kuwaua ilikupata pembe zao na kuziuza ilikupata pesa.

Hapa ni mbuga la wanyamapori. Hapa kuna mnyama ambaye huitwa twiga. Twiga ni mnyama mrefu sana kwenye mbuga lote la wanyama. Twiga hula majani kutoka kwa miti hii mirefu ambayo iko kwenye mbuga.

Huyu ni mwana wa kifaru na hapa kuna watalii wanaokuja kumwona mwana wa kifaru .Vifaru ni wanyama ambao sasa wanalindwa na serikali kwa sababu wanawindwa na wawindaji haramu wanao waua nakuwatoa na kuuza pembe zao na pia kula nyama yao.

Huu ni mto uliopita katikati ya jiji kuu, mto huu una maji ya taka, maji ya taka hutokana na maji ambayo watu hutumia wanapofua nguo ama wakati watu wanapo osha vyombo , maji haya huwa machafu sana na pia yanaeza saidia kuleta magonjwa kwa watu.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama. Mnyama huyu au wanyama hawa huweza kuitwa swara. Swara ni mnyama ambaye hula nyasi ama yeye hula mimea. Swara ni mnyama ambaye huwa ni chakula cha simba. Kwa hivyo, mnyama huyu huishi kumkimbia simba.

Hapa ni sehemu katika jiji kuu letu la Nairobi. Katika sehemu hili kuna manyumba yaliyojengwa kwa mabati. Manyumba haya huishi wananchi wasio na uwezo wa kuweza kujijengea nyumba nzuri na wako kwenye jiji kuu la Nairobi.

Huu ni mto wa Nairobi unaopitia katikati ya jiji kuu la Nairobi. Hawa ni watu wanaosaidia kutoa takataka iliyokwama kwenye mto huu, ilikuyasaidia maji yale kuweza kuvuka kwa urahisi. Watu hawa wanafanya kazi mzuri, kwani, maji haya yatakuwa ya kuenda sasa kwa urahisi.

Hapa kuna mwanadada anayefanya kitendo ambacho kinafurahisha sana. Kitendo hiki kinaitwa cha kujipeleka nje na kukuwa na masaa yako wewe mwenyewe bila kutumia rununu na kutupilia mbali mambo ya dunia. Anaonekana kuvipanga vyakula vyake ambavyo atakuwa anakula akijivinjali pale nje akijiangalilia mazingira.

Majengo haya, yenye paa za kahawia, yanaonekana, yakitafakari, kwenye maji ya ziwa, na kuna mimea, na miti, inayozunguka eneo hili, ikitoa mandhari ya asili, na utulivu.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama la Nairobi. Hapa kuna pundamilia na pia kuna mwana wa pundamili. Pundamilia hawa wanakula nyasi. Hawa ni wanyama ambao hukula nyasi ama majani na pia wao huwa ni chakula cha simba.

Takataka ni vitu ambavyo hatutumii na tumeamua kuzitupa. Kuna watu hufanya jambo nzuri sana la kuchukua takataka hii ili na kuenda kulibadilisha kuwa vitu vyema vinavyoweza kutumika tena. Kufanya hivi husaidia kufanya mazingira yetu yakae yakiwa masafi.

Hapa ni mandhari ya wazi pengine ya hifadhi ya wanyama pori au eneo la wazi lenye mazingira ya asili. Kuna mti mkubwa pekee uliojitokeza ukiwa umesimama karibu na mkondo wa maji au ziwa ndogo.

Hili ni mbuga la wanyama. Kwenye mbuga hili kuna mwana wa ndovu. Mwana wa ndovu anapewa maziwa na mtalii aliyekuja kwenye nchi yetu kutembea. Pia hapa kwenye mbuga hili kuna wafanyakazi wa mbuga wanaokuwa wakiwalinda na kuwasaidia wanyama.

Hapa ni mahali ambapo watu hutupa takataka. Hii njia ya kutupa takataka sio njia mwafaka, kwa sababu inaharibu mazingira. Hapa kuna mtu anayechukua bidhaa kadha wa kadha kwenye takataka ambazo ataenda kuuza na pia impatie pesa.

Hili ni eneo lenye makazi duni. Eneo hili lina nyumba nyingi ambazo zimetengenezwa kutumia mabati. Kando ya nyumba hizi kuna mto mkubwa ulio na maji machafu. Maji haya ndio wakaazi hawa hutumia kufulia na kuweza kupikia.

Hii ni basi ya abiria ambayo imeegeshwa kando ya barabara kwenye kituo cha basi. Basi hili lina rangi ya kijivu na bluu. Abiria wanaonekana wakipanda na wengine wakishuka kutoka kqenye basi hili. Basi hutumika kupeleka watu kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine.

Haya ni mandhari ya jiji kuu la Nairobi yenye shughuli nyingi. Kuna msongamano wa magari na watu barabarani. Magari mbalimbali ikiwemo matatu na magari mengine madogo yanaonekana yakiwa yamesimama au yakisonga polepole. Kuna afisa wa trafiki akiwa amesimama kwenye barabara.

Haya ni mandhari ya kituo cha basi chenye shughuli nyingi ikiwemo basi lililopambwa na maandishi hadi. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na basi hili. Wengine wamepanda kwenye basi ili kupelekwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hili ni gari aina ya matatu likiwa limebeba mizigo mingi juu ya paa likisima karibu na jengo lenye ishara inayosemeka Narok direction. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi hilo wengine wakionekana shughulikia na mizigo au kuingia na kutoka kwenye gari.

Kuna magari kadhaa barabarani, ikiwemo gari jeusi na gari jeupe, lililosimama karibu na maafisa wa trafiki. Watu wanatembea na kusimama kando ya barabara, huku majengo na miti ikionekana kwa nyuma. Inaonekana kuna msongamano wa magari ama hizi ni shughuli za kawaida za trafiki zinazoendelea.

Hii ni nguzo ndefu yenye taa za trafiki zikionyesha ishara za kudhibiti mtiririko wa magari. Nyuma ya taa za trafiki, kuna majengo kadhaa. Haya ni mazingira ya mji mkuu wa Nairobi.

Hili ni eneo lenye shuguli nyingi mjini Nairobi Kenya kutokana na maandishi kwenye mabasi. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakitembea mbele ya mabasi haya na majengo marefu yanaonekana kwa nyuma. Mandhari haya ni ya mjini na ni yenye watu wengi na usafiri.

Hii ni barabara yenye magari na pikipiki katika eneo la mjini. Kuna magari kadhaa na pikipiki moja yenye abiria wawili. Mandhari ni ya mjini ikiwa na majengo na miti kwa umbali na pia miundombinu ya barabara kama vile alama za barabara na vizuizi.

Hili ni gari ndogo jekundu linaloitwa matatu lenye milango wazi na kuna abiria ndani. Juu ya gari kuna bango lenye maandishi kuashiria mahali gari linapoenda na mwanaume aliyevaa shati jekundu anayetembea karibu na gari pia kuna msichana aliyevaa sare ya shule nyekundu anatembea pia kando ya gari.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi na magari yanayoendeshwa. Upande wa kushoto kuna basi la buluu linaloendeshwa kando ya barabara. Upande wa kulia kuna magari meupe kadhaa yanayoendeshwa kwa njia tofauti. Pia kuna alama za barabara za juu zenye maelekezo ya barabara. Kando ya barabara, kuna mimea na nyasi.

Hii ni barabara kuu yenye shughuli nyingi mjini. Kuna basi la rangi ya buluu na manjano likiwa limeegeshwa na watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo, na barabarani pia kuna taa za trafiki na miti iliyojaa majani. Nyuma kuna majengo marefu yanayoonekana kwa umbali.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi ya mtaani. Hapa ni kituo cha basi chenye watu wanaotembea na mabasi ya abiria yaliyoegeshwa. Kuna magari mawili mabasi yaliyochorwa michoro ya kisasa.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari na pikipiki zinazosafiri. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu ikiwa na watu wanaovuka. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na miti na anga linaloonekana kuwa na mawingu.

Hili ni eneo katika jiji kuu lenye shughuli nyingi likiwa na msongamano wa magari na watu wanaotembea kando ya barabara. Kuna mabasi mawili yaliyopangwa. Pia kuna magari mengine na majengo marefu yanayoonekana nyuma.

Hii ni barabara yenye msongamano wa magari na watu. Kuna magari mengi yaliyo kwenye barabara ikiwemo malori, kuna mabasi na pia kuna magari madogo. Watu ni wachache wanaotembea kando ya barabara. Kando ya barabara kuna miti na majengo yanaonekana kwa umbali.

Hili ni eneo la nje lenye magari mengi, yaliyoegeshwa kando ya barabara na mijengo. Hapa ni kituo cha magari, ambapo abiria hupanda na kushuka magari yao.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la mjini labda soko na kituo cha usafiri chenye majengo mengi, magari na watu wanaotembea. Mabasi madogo ya abiria yanaonekana barabarani. Kuna watu wako barabarani na karibu na magari.

Haya ni mandhari yenye shughuli ya mitaa ya Nairobi Kenya ikionyesha usafiri wa umma na maisha ya kila siku. Kuna magari ya abiria yanayojulikana kama matatu ambayo ni muhimu kwa usafiri jijini.

Hii ni barabara iliyojaa watu na magari, ikiwemo mabasi na matatu katikati ya jiji kuu la Nairobi, Kenya. Kuna maafisa wa trafiki au walinzi wanaoonyesha au kuashiria magari ambapo yanafaa kuwa yakiendea.

Hii ni barabara yenye shughuli mingi ikiwa na magari kadhaa hasaa matatu ziliopangwa kando ya barabara. Kuna watu wanaotembea karibu na matatu na pia kuna majengo yenye mabiashara kadhaa.

Haya ni mandhari ya barabara yenye majengo marefu na magari kadhaa. Mbele kuna basi jekundu la Embasava Sacco na matatu mbili nyeupe na manjano mojawapo ikiwa na maandishi Tena Sacco Nyahururu. Kuna mtu aliyesimama karibu na matatu ya pili. Majengo marefu yalioko nyuma yanaonekana kuwa ya kibiashara au ofisi.

Hapa ni kituo cha basi. Kwenye kituo cha basi hapo ndipo basi huanzia safari na pia humaliza safari. Mabasi huegeshwa hapo ili abiria waweze kupanda. Pia kuna mtu ambaye amebeba bango ambalo linalezea watu kwenye gari lile linaenda na pia nauli ni ngapi.

Hapa ni kituo cha magari. Hapa kuna gari aina ya matatu, iliyoegeshwa kwenye upande wa barabara, ili kuwezakuwa ikibebea abiria. Gari hili limewekwa kibao, ambacho kinawezakueleza watu mahali gari hili linaenda, piakuna mtu anayeita watu na kuwaeleza bei ya gari.

Hapa ni kituo cha matatu. Kituo hiki kina magari yanayoenda sehemu tofauti tofauti na gari ambazo zinatoka jiji kuu na yanaenda mji wa Nakuru na pia kuna gari linalotoka jiji hili na kuenda jiji la Nyeri. Watu hupanda gari hizi na kuenda kutoka sehemu moja mpaka ile nyingine.

Hapa kuna basi. Basi hili limesimama kwenye kituo cha basi. Basi husaidia kusafirisha abiria kutoka sehemu moja mpaka ile nyingine kwa urahisi. Hapa pia kuna chupa za maji zinazosaidia kubeba maji safi ya kunywa.

Hapa ni jiji kuu la Nairobi. Hapa kuna mabasi kadha wa kadha ambayo hutumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Pia kuna maafisa wa polisi, ambao husaidia kumaliza msongamano wa magari na pia kuhakikisha madereva wanafuata sheria za barabara.

Hapa ni kituo cha basi, kuna basi kadha wa kadha ambazo zina marangi tafauti tafauti pia kuna madereva na makanga ambao wanaita watu waje wapepwe na basi hizi , basi hizi sina umuhimu sana kwa sababu sinasafirisha watu kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine.

Hapa ni kituo cha basi, kituo cha basi huwa cha muhimu sana kwa sababu hapa ndio abiria huwa wanaenda kupanga laini, wanapanda kwenye gari, wanapelekwa kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Hapa pia kuna mtu ambaye ameshika kibango ambacho kinamsaidia kueleza watu kwenye gari hili linaenda.

Hapa ni kituo cha matatu. Kuna matatu zinazotumika kusafirisha watu kutoka eneo la jiji kuu la Nairobi mpaka kule Kericho, Kisumu na Kakamega. Watu huweza kulipa nauli kwanza kabla ya kuingia kwenye magari haya na kisha baada ya kuingia, wanapelekwa moja kwa moja kutoka jiji kuu mpaka mahali wanapoelekea.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Iliyojaa majengo marefu, mabasi ya abiria na pia watu wanaotembea. Kuna mabasi mawili ya abiria yaliyo na rangi ya machungwa na manjano yaliyo wazi. Moja kwa upande wa kushoto na jingine upande wa kulia wa barabara.

Hapa, ni kituo cha basi, na kuna basi kadhaa. Basi la kwanza, limejaa abiria, ambao wanapelekwa kutoka sehemu moja, mpaka sehemu nyingine. Pia kuna mtu ambaye amepewa kazi, ya kuwaita watu, na kueleza watu kuwa kuna basi linaenda sehemu fulani. Pia, kuna pikipiki, imeegeshwa karibu na basi lile,

Hapa kuna magari tofauti tofauti. Kuna magari ya kubeba abiria ambayo ni matatu ama basi. Pia kuna gari za kipekee, ambazo ni hizi gari ndogo. Pia kuna lori ambazo hutumika kusafirisha mzigo kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine.

Hapa kuna gari tofauti. Kuna gari za watu binafsi na pia kuna gari za wananchi kwa jumla ama abiria kama matatu na basi. Gari kama matatu na basi zinatumika kusafirisha abiria kutoka eneo moja mpaka eneo lingine.

Haya ni mabasi. Mabasi ni magari yanayotumika kupeleka abiria kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Gari hizi ni za umuhimu sana, kwani huwa zinaweza kubeba wanaanchi wengi kutoka thelathini mpaka sitini kwa bei nafuu.

Hapa ni kituo cha basi, kuna mabasi yaliyoegeshwa kwenye kituo hiki, yakiongoja abiria washuke na wengine wapande, likielekea sehemu tofauti tofauti. Hapa kuna watu ambao husaidia kuwaeleza watu kwenye basi linaenda, na pia kuonyesha bei ya gari hilo kutoka sehemu linalotoka mpaka linaloenda.

Hapa ni kituo cha kupandia gari. Kwenye kituo hiki kuna watu ambao wanasafiri na wanaweza kulipanda gari hili. Pia kuna watu ambao huita watu nakuwaelezea mahali ambapo gari hili linaenda na pia kuwaelezea bei ya gari hili.

Hizi ni koili za mabomba ya maji ambayo hutumiwa sanasana kwa usafirishaji wa maji na mifumo ya umwagiliaji. Mabomba haya hutumika kusafirisha maji kutoka kituo cha maji mbaka maboma ya watu.

Hii ni sehemu au duka linalouza maji. Kuna chupa za maji, zilizopangwa kwenye rafu ndani ya duka, na sehemu ya mbele, inaonekana kuwa na dirisha, au counter , yenye grili za chuma, kwa ajili ya usalama.

Huu ni mfumo wa mabomba makubwa ya bluu navali ambayo yanaweza kuwa sehemu ya kituo cha kusukuma maji au mfumo mwingine wa miundo mbinu ya maji. Mabomba haya navali yanatumika kusafirisha au kudhibiti mtiririko wa maji au maji taka.

Kuna mabomba kadhaa ya maji yaliyopangwa kwa usawa, kila moja likiwa na mpini wakuzungusha ili kufungua au kufunga mtiririko wa maji. Baadhi ya mabomba yameunganishwa na viungio vya dhahabu na kamba za bomba zenye waya mbili zilizoundwa kuzuia kuvunjika au kushikilia bomba kwa imara.

Hili ni gari kubwa lililobeba mizigo ikiwa limeegeshwa barabarani. Mizigo inaonekana kuwa imefungwa vizuri juu ya lori na kuna watu walio juu ya lori. Kuna mtu amesimama karibu na lori upande wa kushoto.

Hii ni pambu ya maji ya mkono, ambayo hutumiwa kutoa maji kutoka ardhini. Pambu hiyo ina mpini unaosukumwa juu na chini, ili kuvuta maji kutoka kisima hadi juu.

Haya ni majumba ya wananchi ya kuishi. Manyumba haya huitwa ploti. Ploti hizi ni wajibu wao kusaidia wakazi wao na maji ya kunywa. Hapa kuna tangi zilizowekwa juu ya manyumba haya ili kusaidia watu kupata maji haya.

Hili ni duka la kuuza maji .Kwenye duka hili kuna mashine tofauti tofauti ambazo hutumika kusafisha maji na maji yanakuwa safi ya kunywa ,unapotaka maji haya mtu huenda na chupa yake inaoshwa vizuri na kisha unaekewa maji haya na unalipa.

Hii ni njia moja mwafaka inayotumika kusafirisha maji kutoka kwenye tanki mpaka kwenye nyumba ndani ya wananchi. Nyumba hizi ni nyumba za ploti . Ili nyumba iweze kupata maji, tunahitaji paipu hizi zikiwa zimeunganishwa kutoka kwenye tanki mpaka kwa nyumba ya mteja.